Wachezaji wa mpira wa voliboli, wanaonekana kuling'ang'ania hili mpira. Mashabiki wao ambao wameketi kutazama hili mechi wanaonekana kuifurahia hiyo mechi inayoendelea katika hii uga.

Mheshimiwa William Samoei Ruto naye chief justice wa hizo enzi. Anaonekana kuitia sahihi. Yumesimama Philomena Mwilu. Kando yake amekaa mheshimiwa Rachae Ruto, ambaye ndio bibiye mheshimiwa Ruto.

Jaji mkuu wa Kenya Maatha Koome, siku yake ya kuapishwa afisini amelibeba bibilia nyeusi kwenye mkono , ishaara ya kuapishwa katika kazi yake rasmi ya kua jaji mkuu hapa nchini Kenya.

Mashabiki wa timu ya Kenya wamezibeba rasmi bendera ya Kenya ya kuonyesha ushabiki wao wa timu wanayoipenda. Vipepeo vya upepo pia wamezibeba mikononi mwao.

Huduma Center nchini. Hii ni kituo cha Huduma Center hapa nchini Kenya ambao wananchi uenda na kupata huduma za serikali kwa urahisi na tena kwa utendeti. Hapa ni mahali ambapo wananchi wanapata stakabadhi zao kupeana na vile vile wapate huduma wanazozitaka.

Huduma Center Kenya, katika chumba hili wanainji wanaonekana kupokea huduma za serikali huduma za serikali hapa injini kenya hupeanwa kupitia Huduma Center tafauti hapa njini.

Hiki ni kituo cha Huduma Centre, kituo ambacho wananchi wa kenya huenda kupata huduma zao. Wahudumiaji hawa wamezivaa nguo zao nyeupe mtiririzi nyekundu kwenye mkono na vilevile sweta nyeusi. Inaonyesha umaarufu wao wa kazi.

Mashabiki wa timu ya bandari wamezibeba bango za kuonyesha ushabiki wao wa hiyo timu na vilevile wamezivaa jezi rasmi za bandari. Wanaonekana kuzipeperusha angani hii ni kuwaonyesha furaha yao kwa timu yao.

Ofisi ya uhamiaji hapa nchini Kenya. Wanaonekana watu hapa mbele vilevile kando yao yuko afisa wa serikali. Wamezivaa nguo zao rasmi za kikazi wakitoka kwenye ofisi hii.

Wachezaji wa mpira wa mkono wamevaa sare zao rasmi za kimchezo. Mashabiki wao pia wanaonekana kukaa kwenye ukingo wa uwanja wakishabikia timu yao wanazozipenda.

Mashabiki wa timu ya Tusker. Timu ya Tusker ni timu inayoshiriki ligi hapa nchini Kenya wanaocheza mpira wa soka. Mashabiki hawa wanaonekana kuzivaa sare zao rasmi za ushabiki.

Mashabiki wa timu ya Kenya. Mikononi zinapepea bendera ya Kenya. Wanainua mikono yao kwa ishara ya kushangilia. Kila mmoja anaonekana kuipanua mdomo, kwa ajili ya kuishangilia timu yake.

Wachezaji wa mpira wa kikapu, wamezivaa jazi zao rasmi za kimchezo mashabiki wao wamekaa kwenye viti vyao ili waweze kushabikia timu wanazozipenda. Wasichana hawa wanaonekana kung'ang'ania mpira.

Huduma Center Kenya, watu hawa wako katika kituo cha huduma, mtu huyu ambaye amelivaa koti la samawati anaonekana kuwaelesea wanainji hawa jinsi ya kupata huduma kamili.

Vitambulisho za wananchi. Vitambulisho hizi ziko katika kituo cha kupeana kitambulisho hapa nchini. Wananchi huenda na stakabadhi zao kuchukuliwa kwa minajili ya kupewa vitambulisho zinazoonyesha wanapotoka, umri na hata majina zao.

Hii ni stakabadhi inayomruhuzisha mtu kutembea nchi yoyote jirani , stakabadhi ya pasipoti ambayo mwananchi wa Kenya upewa ili kumpea urahisi kutembea nchi yoyote analoitaka.

Mtu huyu mwananchi wa Kenya anaonekana kupata huduma kutoka kituo hiki cha Huduma Kenya. Mubaba huyu amelivaa kofia nyeupe vilevile viatu nyeusi. Amekaa kwa umakini akionekana kupata maelezo bora kutoka kwa huyu muhudumu.

Jaji mkuu wa Kenya Martha Koome. Kando yake yuko Philomena Mwilu ambaye ni mfwasi wake. Yuko katika korti ya hapa nchini Kenya. Wanaonekana kutoa uamuzi wa kesi fulani.

Wananchi hawa wanapokea huduma kutoka kwa wahudumiaji wa serikali. Wanazipata huduma hizi, kila mmoja anazipata stakabadhi zake, Ili waweze kupata vitu zao kutoka kwa serikali kuu hapa nchini.

Huduma mashinani, wahudumuaji wa serekali wa Huduma Centre, hupeana huduma za serekali katika maeneo mbali mbali, wana nchi wanaonekana kukaa kwa, ustaarabu, ili waweze kupata huduma ya serekali.

Mheshimiwa William Samoei Ruto. Kando yake yuko chief justice wa Kenya na anaonekana kufuatwa na watu wengine nyuma yake. Wanaonekana kutembea kwa utaratibu ili waweze kupata mwelekeo.

Wananchi hawa wamekaa kwa utaratibu kwa minajili ya kupokea huduma. Wako katika hili jumba ambalo viti nyeusi vimepangwa kwa utaratibu, ili kila mmoja aweze kuwa na nafasi yake ya kuketi.

Jumba la huduma centre, huduma center hukuwa mahali wananchi huenda kupata huduma zao za kawaida kutoka kwa serikali, huduma centre hapa nchini Kenya husaidia wananchi kupata huduma mbali mbali.

Wanasiasa wa chama ya ODM. ODM ni chama hapa nchini Kenya. Watu hawa wamesimama ilikupeana maelezo kwa wananchi na vilevile kwa wapendanao wa chama hii ya ODM.

Huduma mashinani, wahudumiaji wa kitengo cha huduma Kenya, wanaonekana kuhudumia wananchi katika hema zilizo wekwa nje, wananchi wamekaa Kwa utaratibu ili kila mmoja wao aweze kupata huduma .

Shabiki shakiki wa timu wa Gor Mahia, amelivaa kofia yake ya maandishi ya kuipa pongezi timu yake ya Gor Mahia Gor Serikal. Anaonekana pia kulibeba mchongo ambalo limeandikwa Gor Mahia.

Mashabiki wa nchi ya Kenya wamejichora rangi ya bendera ya Kenya kwenye uso yao vile vile aliyekatikati na shati nyeupe ameiva miwani na kofia na kuinua simu yake ya mkono kwa minajili.

Wananchi hawa wako katika huduma centre wamekaa kwa utaratibu kwa minajili ya kuhudumiwa. Msichana huyu ambaye amevaa nguo nyeupe amekaa kwa utaratibu ili aweze kupata huduma kamili za serikali.

Mashabiki wa timu ya Kenya. Mashabiki hawa wamezibeba tarumbeta na hata vile kuzibeba bendera ya Kenya. Wanaonekana kushangilia timu yao kwa furaha. Ila kila mmoja amesimama, kwa minajili ya kupea timu yao morali.

Ofisi hii ina watu wanne mmama ,wavulana, wababa wawili na vilevile mtoto , mmama huyu anatumia computer yake kwa utaratibu, mtoto huyu anaonekana kuangalia kwenye kamera ili awezwe kupiga picha.

Wananchi hawa wako katika hili mahojiano ili waweze kupeana stakabadhi zao na barua zao ili waweze kupata huduma. Wahudumuaji pia wako wamekaa kitako wakitumia kalamu na vitu ivi karatasi ili waweze kupata maelezo.

Kituo cha Huduma Center . Kituo hizi ambazo hukuwa katika nchi yetu ya Kenya. Kituo hii ambayo wananchi hupata huduma za serikali, ili wasitembee kwenda maeneo mengine mbali na wanakoishi.

Jaji mkuu Martha Koome. Amelivaa miwani na vilevile anawaongelesha watu waliopo katika mkutano huu. Martha Koome ndiye jaji mkuu wa supreme court na tena yeye ndiye hutoa uamuzi wa mwisho katika hilo korti.

Wachezaji wa soka wako katika uwanja wao wa muchuano wa mpira wa kambumbu, mchezaji huyu anaonekana kubung'aa, hii ni baada ya kupoteza mpira na mpinzani wake yuko kando anamwangalia kwa umakini.

Wananchi wamepanga foleni kisawasawa ili stakabadhi zao ziweze kukaguliwa na mhudumiaji huyo, wamama hawa wanaonekana kupeana vikaratasi vyenye maelezo kamili ya wanazozitaka.

Wananchi hawa wamepanga foleni ili waweze kupata huduma za DCI. Mhudumiaji huyu ambaye amevaa shati nyeupe na vilevile amelivaa sweta fupi nyeusi.

Aliyekuwa rais wa Kenya mweshimiwa Uhuru Kenyatta, anaonekana kuwa na waheshimiwa wengine kando yake. Nyuma yake yupo askari wake wa kumlinda siku zote. Mheshimiwa huyu alikuwa rais wa Kenya.

Huduma Centre Kenya. Huduma Kenya ni mahala ambapo wananchi hupata huduma za serekali. Watu hawa wawili wanaonekana kuzikagua mienendo inayoendelea katika hii kituo.

Wanariadha wa nchini wa Kenya wamejipanga kwa minajili ya kupiga picha hii ni baada ya kushiriki mashindano yao ya riadha. Wamezivaa nguo rasmi za hapa nchini Kenya.

Pikipiki ya kusafirisha bidhaa kutoka posta. Posta ni mahali ambapo wananchi huweka vifaa vyao na kusafirishwa kwa maeneo tofauti. Vilevile watu hutumana maandishi kupita posta.

Wachezaji wa kambumbu. Timu hizi mbili FC leopards na Gor Mahia ni timu ambazo huwa na mashabiki wengi nchini Kenya. Wachezaji hawa wanaonekana kuling'ang'ania mpira. Kambumbu ambao wao husakata katika ligi kuu ya Kenya.

Shabiki shakiki wa timu ya Bandari FC amelibeba bango la kuonyesha maandishi ya hii timu ya Bandari na vilevile kuvaa koti nyeusi. Msichana huyu amelivaa jezi la Bandari FC.

Shabiki wa timu ya Kenya amelibeba bendera ya Kenya vile vile akaibeba buvuzela, amejifunga bendera kwenye kichwa na hata akavaa miwani, nyuma yake wako wanaanchi mashabiki.

Kikapu cha kuekea uchafu. Kikapu hiki ambacho ni cha plastiki kimetengenezwa na kampuni ya Kenpoly. Kampuni bora hapa nchini Kenya kwa kutengeneza vifaa hizi za plastiki.

Wananchi washabiki. Waliokosimama nyuma ni wamama. Vilevile namuona gavana wa kaunti wa Homabay mama Gladys Wanga. Amebeba bendera la Kenya. Anaonyesha ushabiki wake kwa timu anayoipenda.

Jaji mkuu Martha Koome amejikita nguo safi, vilevile kwenye shingo ameiweka shakanga . Machoni ameivaa miwani, kando yake yuko wanaume ambao wamevaa suti.

Wananchi hawa wako katika jumba la Huduma Center. Polisi huyu anaonekana kutembea katikati ya wananchi hawa ili waweze kupanga mambo yao kisawasawa. Wamekaa kwa utaratibu kwa minajili ya kuhudumiwa.

Huyu ni mheshimiwa rais daktari William Samoei Ruto, kando yake yuko Martha Koome. Hii anaopewa stakabadhi baada ya kuchaguliwa na wananchi kwa kupigiwa kura na ikionekana hapa ni siku kwa kuapishwa kwake rais akipewa vipengele vya kuonyesha kwamba amekuwa rais mheshimiwa.

Mheshimiwa Uhuru Kenyatta amevaa nguo nyekundu yenye imeaandikwa Jubilee, hicho ni chama chake alichokianza mheshimiwa huyu, anaonekana kumsalimia huyu mama kwa furaha na tabasamu.

Afisi ya huduma center Kenya. Mtu huyu anaonekana kusimama, amevaa kofia nyeusi na amevaa nguo yake ya kazi rasmi. Wamama hawa pia wanaonekana kukaa, wamevaa nguo nyeupe, kwenye shingo mchirizi nyekundu, nguo halisi ambayo wafanyikazi wa huduma center huwa wanavaa.

Stakabadhi za usafiri wa Kenya kwenda nchi za kigeni. hizi ni stakabadhi ambazo myu anapewa ili aweze kuishi katika nchi ingine ya kigeni. Stakabadhi hii huwa na ujumbe kuhusu mtu.

Wachezaji hawa wa soka wanaonekana kusherekea ushindi wao ama kupiga kwa bao ili kuonyesha furaha yao kwa mafans wao wanaoonekana kukaa nyuma yao kwenye tenti zinazojengwa kwenye uwanja wa mipira ili kuonyesha furaha yao kwa timu yao ya mpira.

Wananchi mashabiki wako katika Nyayo national stadium . Wanaonekana kuishangilia timu yao Kenya. Wananchi hawa wanaonekana kuwa na furaha na kusherekea wanapopiga picha.

Wananchi hawa wamepanga foleni kwa minajili ya kupokea huduma, mama mmoja anaonekana kubeba mtoto wake na kuvaa nguo nyekundu. Mtoto huyu anaonekana kutabasamu na amevalishwa kofia nyeupe.

Mheshimiwa William Samoei Ruto, kando yake yuko chief justice Martha Koome. Mheshimiwa Ruto anaonekana kucheka kwa tabasamu ila hii ni siku yake ya kuapishwa afisini rasmi ili kuanza kufanya kazi kama mheshimiwa rais wa Kenya.

Mahali pa kuchukua rekodi kuhusu mtu aliyefika kwenye Huduma Center hii. Mahali hapa ukifika utapeana ujumbe kukuhusu na ujumbe kwanini umetembelea kituo hicho, na ungependa kusaidiwa namna gani.

Wachezaji wa soka, wanaonekana kuishangilia, hii ni baada ya kupiga bao, wamezivaa nguo zao rasmi za kimchezo, ambazo huwa wanazitumia ili kucheza mpira wao wa kabumbu.

Hizi ni vipande za wananchi. Stakabadhi hizi huwa zinatoa maelezo kamili kuhusu mtu, mahali anakotoka, jina lake halisi, masiku zake za kuzaliwa na nchi yake ya Kenya.

Msichana huyu anayesimama mbele ya hawa watu, ako na bendera ya Kenya. Mbele yake, wapo wananchi wengine wanaoendelea kutazama michuano. Wanaonekana kutabasamu kutokana na maonyesho wanaoiona.

Wachezaji hawa ni wachezaji wa mpira wa vikapu. Mchezaji huyu wa kenya amevaa jezi ya nambari kumi na nne jazi yake nyeusi, vilevile mshambuliaji huyu amevaa nguo ya kijani.

Wa katikati ni chief justice Martha Koome. Kando yake yuko Philomena Mwilu na tena mheshimiwa wa korti. Wamejivaa kwa manguo zao mazuri za korti, wanazozifaa siku zote wakiwa kwenye korti wakifanya uamuzi wao.

Mashabiki wa timu ya Gor Mahia wamelibeba bango lililoandikwa Gor Mahia Football Club. Wanaonekana pia kuvaa jezi za Gor Mahia, pia wengine wamevaa mask katika sura zao.

Chief Justice Martha Koome anaonekana kubeba biblia kwenye mkono wake wa kulia, anavyoendelea kukula kiapo. Mbele yake iko meza inayohifadhiwa la nchi yetu ya Kenya. Kando yake yuko mwanadada ,mama mmoja na pia yuko mwanaume.

Wapenzi wa soka wa timu wa Gor Mahia. Wamezivaa nguo zao za kijani zilizoandikwa Sport Pesa na kupigwa chapa baji ya Gor Mahia. Wanaonekana kupiga madaramu zao na wakibeba vifijo vyao vya kusapoti timu yao.

Mheshimiwa William Samoei Ruto. Wananchi wanaonekana kufurahi kwa kumuona huyu mheshimiwa. Anawasalimia mmoja baada ya mwingine. Hii ni kwa kuonyesha furaha aliyokonayo kwa hawa wananchi.

Hawa ni wachezaji wa mpira wa kabumbu, timu ya Ingwe na timu ya Homeboyz. Ikionekana vizuri vizuri wako kwenye uwanja tukufu la Kenya, wakicheza na wakionyesha umaarufu wao wa mpira. Ukiangalia kwa ukando, utaona wananchi wamekaa kwa pamoja, wakionyesha utumikaji wao wa pamoja kwa kucheza mpira.

Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, anaonekana kutia sahihi ili aendelee kuweka stakabadhi zake. Msichana huyo aliye kando yake, ambaye ameivaa nguo nyeusi na shati nyeupe, anaonekana kumtazama kwa umakini.

Mheshiwa Raila Amolo Odinga. Walioko kando yake, wameivaa kofia rasmi ya chama chake cha ODM. Mheshimiwa Raila Amolo Odinga anaonekana kumuinua jamaa aliye kando yake mikono juu.

Wachezaji hawa wa soka wanaonekana kushabikiwa na mashabiki wao waliokaa nje la uwanja huu. Mashabiki wao wanaonekana kufuatilia hii mechi kwa umakini. Wachezaji hawa pia wanaonekana kung'ang'ania mpira ulio juu angani.

Bi. Helene Rafaela Namisi, yuko kwenye mahojiano ili aweze kuwa jaji wa korti kikuu. Anavyoonekana kuhutubia wanaomuhoji, ili aweze kutoa maelezo katika kongamano hili.

Rais wa Kenya Mheshimiwa William Samoei Ruto anaonekana kushangilia. Walioko nyuma yake pia vilevile wanaonekana kushangilia. Hii hufanyika mara mingi katika mechi ama vipindi mbalimbali ya mashindano. Kando yake yuko Mheshimiwa Raila Odinga nao wageni wengine.

Muhudumiaji huyu anaonekana kumuhudumia polisi wa Kenya. Ukitazama, wako kwenye huduma center zetu za hapa nchini Kenya. Utamwangalia muhudumu huyu, anamuhudumia polisi huyu kwa utaratibu.

Mwananchi huyu anaonekana kubeba bango lake mheshimiwa Raila Amollo Odinga mwaka wa elfu mbili na kumi na saba alipokuwa akikampenia kuwa rais. Wananchi hawa wanaonekana kusheherekea.

Wananchi hawa wamepanga foleni, ili kupewa stakabadhi zao, kupeana stakabadhi zao kwa kitengo cha DCI ya Kenya. Inavyoonekana, kila mwananchi amebeba stakabadhi zake kwa mkono, zinazotoa maelezo kamili kuhusiana na maelezo yake.

Mwananchi huyu anaonekana kushughulikiwa na mhudumaji aliye katika Huduma Center zetu za Kenya. Mhudumu huyu ako kwenye kitengo cha judiciary services . Anamhudumia mwananchi huyu, ili aweze kupata haki yake.

Wachezaji wa soka wanaonekana kupasha misuli ili waweze kupata kucheza mechi yao. Wamezivaa nguo zao rasmi za michezo na vilevile wamevaa viatu za kabumbu.

Wachezaji hawa wa kabumbu, wanaonekana kung'ang'ania mpira wa kichwa. Wawili wao wameenda juu, ili kung'ang'ania mpira huu. Wachezaji wa timu nyingine wamevaa nguo nyekundu. Mpira wanaoucheza ni nyeupe, mchirizi mwekundu.

Wa katikati ni mheshimiwa Mike Mbuvi Sonko. Kando yake yuko mheshimiwa Waweru. Wanaonekana kujadiliana katika kongamano lao la Team Nairobi. Wanaonekana kupitisha ujumbe fulani.

Mchezaji Sylvaine anaonekana kusajiliwa na timu ya Ulinzi Stars. Mchezaji huyu ambaye amepewa jezi nambari thelathini, anaonekana kupokea jezi kwa utaratibu, kutoka kwa mkuu wa timu hii ya Ulinzi.

Mheshimiwa Justin Muturi anaonekana kupiga gumzo na mwenzake ambaye amevaa miwani, nguo nyeupe na koti nyeusi. Wako katika kituo cha Huduma Center ya Kenya. Wanaonekana kufuatilia kwa umakini maelezo wanayopewa.

Wafanyakazi hawa wako katika ofisi yao, ya huduma center zetu za Kenya. Kila mmoja anaonekana kuwa makini katika kompyuta yake, ili aweze kupata, aweze kuendelea na kuhudumia wananchi.

Wachezaji hawa wanaonekana kufanya tizi . Hii ni kabla ya wao kucheza mechi. Wachezaji hawa wamevaa nguo nyekundu, kaptura nyekundu na vilevile socks pia wamevaa nyekundu. Wanaonekana kujiongoza ili waweze kupata utaratibu.

Wachezaji hawa wanaonekana kusheherekea baada ya ushindi wao halisi. Ukiangalia vizuri utaona wamebeba kikombe kuonyesha ushindi wao wa kucheza huu mchezo wao. Hii siku zote hufanyika kwa nchi fulani, nchi yoyote inayoongozwa na serikali ili kuendeleza umarufu ama ujuaji wa mchezo fulani.

Watu hawa wanaonekana kushangilia, hapa mbele yuko mama ambaye amevaa specs na nyuma pia utamwona mwanaume ambaye amenyoa kwa ustarabu na ako na firimbi kwenye midomo yake. Kuna wengine pia bado wamekaa wakionekana kufuatilia hiyo mechi.

Watu hawa wanaonekana kukaa kutazama mechi. Wengi wao wamievaa nguo rasmi ya timu yao ya ulinzi (stars)nguo nyekundu ,wengine pia wanaonekana kuvaa tu nguo zao za kila siku.

Wananchi hawa wako kwenye kituo cha Huduma center, mhudumiaji mmoja anaonekana kuwatazama wananchi hawa ili waweze kupata maelekezo bora . Mama huyu ako hapa na mtoto wake mdogo ambaye amevalishwa nguo nyeusi.

Wananchi hawa ni wakenya. wamelibeba bendera la Kenya wakionekana kufurahi. Wako katika eneo la mtazamo ambayo wanaonekana kusherekea wanayoiona.

Wananchi hawa wanaonekana kupeana ustakabadhi zao ili zichukuliwe na wanaozitaka. Hapa mbele yao iko meza na huyu mama ameketi kwa kiti cha plastiki.

Mheshimiwa Rigathi Gashagua anaonekana kupokea maelezo maalum kutoka kwa mfanyakazi huyu. Mfanyakazi huyu anatumia kompyuta kumwelezea mheshimiwa huyu kinachoendelea, na kinachofaa kufanyika ili aweze kupata maelezo bora.

Wananchi wanaonekana kushangilia kwa timu yao wanayoipenda ya Kenya. Wanaonekana kuishabikia kwa furaha kubwa. Mbele hapa kuna mzungu, aliyevaa kofia nyeupe. Nyuma yake yuko mwananchi, aliyebeba bendera ya Kenya.

Chief justice wa Kenya mheshimiwa Martha Koome, amesimama hapa mbele ya jukwaa na waheshimiwa wengine wa korti. Kando yake ni mwanamume amevaa koti nyeusi. Wengine wamevaa goggles za black . Huyo ndiye chief justice wa Kenya, Martha Koome.

Mashabiki wa timu ya Gor Mahia, wanaonekana kuzivaa nguo zao rasmi ya kuipa ushabiki timu yao. Mbaba huyu ambaye ameivaa nguo nyeupe mchirizi kijani anaonekana kuibeba bango linalosema timu yao inataka kucheza na Manchester City.

Hizi ni vitambulisho vya watu tofauti tofauti, zilizopigwa chapa na serilaki, ili kuonyesha mwananchi huyo anatoka maeneo gani, na kwa majina yake halisi, na kuonyesha alikotoka, stakabadhi zake, na kuonyesha picha yake halisi. Hizi hufanyika siku zote, ili kuonyesha u, ujuzi wa mwananchi.

Mashabiki wa timu wa Gor Mahia. Wamezivalia jezi rasmi ya Gor Mahia, jezi ambayo hawa mashabiki huvaa wakati wanaenda kushabikia timu yao, ikicheza na timu zingine. Mashabiki hawa wanaonekana kuwa na furaha, kwa kuwa wengi wao wanaonekana kutabasamu.

Mtu huyu anaonekana kubeba passport kwenye mkono wake, stakabadhi inayomkubali kutembea nchi yoyote, nchi ile ya jirani ili aendelee na kazi zake za kila siku, nyuma yake kuna gari nyeusi aina ya Subaru, vile vile kando yake kuna magari mengine mengi. Mtu huyu anaonekana kuwa na furaha baada ya kupata hili tikiti.

Wananchi hawa wanaonekana kupokea huduma mwafaka kutoka kwa wafanyikazi wa Huduma Center . Kila mmoja wao anaonekana kupata maelezo kamili ili aweze kusaidika na shida aliyonayo. Huduma Kenya husaidia wananchi kupata huduma.

Wananchi hawa wanaonekana kukuwa katika kongamano. Wako chini ya tenti ambayo ni nyeupe. Wananchi hawa wengine wamekalia kiti lililopambwa na nguo nyeupe, nguo nyekundu na hata vile nguo ya kijani. Wanaonekana kupewa maelezo kwa mahali ambapo wanafaa kukaa ili wapate usaidizi.

Watu hawa wako katika ofisi ya uhamiaji wa hapa nchini. Watu hawa ni kama wako na lengo, lengo la kuhamia nchi kigeni kutoka hapa nchini Kenya. Wanaonekana kupewa ujumbe na huyu mwanamume, ambaye amevaa kofia nyeusi.

Wachezaji wa soka wako katika uga kwa kinyang'anyiro chao ya hii mechi. Mchezaji huyu ambaye ana mpira wa nyeupe na tena ako karibu na mstatiri ambayo pia imechorwa na rangi ya nyeupe.

Mmama huyu amevaa nguo nyekundu iliyoandikwa Kenya Airways, michirizi nyeupe kwenye shingo na kwenye mikono yake. Kando yake ama nyuma yake pia utaona wananchi wengine wamekaa kwa kutulia. Inavyoonekana kuna kitu inavyoendelea hapa wanayoitazama kwa makini. Ukiangalia hapo kando yake utaona kuna mwanaume aliye na furaha.

Mashabiki wa mpira ya soka wanaonekana kuivaa nguo zao rasmi za ushabiki. Wengine wanaonekana kuvaa nguo za kijani ila wengine wamevaa nguo ya rangi ya mayai , wanaonekana kushangilia kwa utaratibu.

Huyu ni chief justice Martha Koome, akisimama mbele ya jukwaa akitoa hotuba wake. Ikionekana kwa vizuri ako mbele ya jukwaa hili akitoa maelezo umaarufu kwa watu walionyuma yake. Amevaa nguo yake ya nyekundu, mchirizi nyeupe kwenye shingo.

Wafanyikazi wa Huduma Kenya wanaonekana kuwa kwenye ofisi yao. Katika ofisi yao, wanavaa shati nyeupe, mchirizi nyekundu na vilevile wanavaa sweta nusu nyeusi. Mama huyu anaonekana kuvaa barakoa.

Mashabiki wa timu wa Gor mahia wanaonekana kupanda gari lililoko nyuma yao, wengine wakikimbia na wengine wakitembea kando la gari hili. Mashabiki hawa wanaonekana kuwa na furaha nyusoni mwao, hii ni labda la kushinda mechi yao.

Kituo cha Huduma Center. Kituo hichi ambao wananchi huendanga ili kupata huduma zao kamili. Hapa ni mahali ambapo vifaa vya nchi Kenya ama huduma mbalimbali hupatikana.

Watu hawa wanaonekana kuwa mbele ya jumba ya huduma Kenya. Wanaume hawa wanaonekana kutoka katika hii ofisi. Kando yao yuko askari, ambaye amejihami na akajivaa na nguo zake rasmi za kikazi.

Ofisi ya uhamiaji, mwanamume huyu amevaa kofia nyeusi ,vilevile ameivaa koti nyeusi na shati nyeupe. Mbele yake, yupo mwanamume ambaye amejipamba katika shati nyeupe na tai nyeusi.

Martha Koome, msimamizi mkuu wa majaji nchini Kenya, anaonekana kukaa kwa ustaarabu, ameivaa miwani yake na vilevile akavaa koti na nguo yake nyeusi.

Mheshimiwa raisi wa kenya DR William Samoei Ruto anaonekana kubeba bibilia wakati alikuwa anaapishwa rasmi kwenye ofisi Mheshimiwa raisi Ruto ameivaa koti nyeusi.

Wasichana hawa wanaonekana kuvaa nguo ya kushabikia timu yao wanayoipenda, timu ya Gor Mahia. Timu ya Gor Mahia ni moja wapo za timu bora hapa nchini Kenya na hata Afrika kwote. Wasichana hawa wanaonekana kwenda kuishabikia timu hiyo.

Hawa ni wachezaji wa mpira wa vikapu wanaonekana kung'ang'ania huu mpira, mpira ambayo ni nyekundu michirizi nyeupe. Msichana huyu, mmoja wao amevaa nguo nyekundu.